Shamba la mipapai ambapo miti imepandwa kwenye mstari iliyopangika vizuri na limejaa matunda, kwa lengo la uzalishaji wa kibiashara kwa ajili ya mapato na faida.